Jengo kubwa lenye kuta zenye picha mbalimbali za kujifunzia, ambalo limejengwa karibu na maua ya kijani, limeweka mazingira mazuri kwa ajili ya wanafunzi kujifunzia.